Daktari William Ruto aliweza kuongoza nchi hii ya Kenya kama rais, na vilevile aliweza kuwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta. Hivi sasa yeye anaendeleza vizuri nchi.

Mara nyingi mahali popote ambapo watu wanafanyiwa kazi na kuhudumiwa lazima kuwa, lazima kuwe na nidhamu, kama vile kupiga foleni, ndio mwenye alitangulia aweze kupewa huduma baada ya mwingine.

Siku zote wachezaji ambao wako timu moja ni kama mandugu, wanashikamana na kusherehekea pamoja iwapo wanapata ushindi. Na hivyo basi ili waweze kupata ushindi lazima wawe na umoja.

Watu huwa wanashangilia iwapo timu ambao walikuwa wanataka ishinde ikipata ushindi wao wanashangilia na kupiga kelele, vinderemo na kushangilia.

Huduma ni pahali ambapo, huduma ya Kenya ni pahali ambapo watu wanahudumiwa na kupewa huduma wanayohitaji bila malipo yoyote. Watu wanapatiwa huduma kama vile kutengenezewa KRA pin , kufunguliwa akaunti na mambo mengine.

Katika kila mahali ambapo watu wanahudumiwa, kuna kiti ambacho watu wanaenda kupata maelekezo zaidi. Kwenye kiti ndio linaitwa information desk . Watu wanapewa mwelekezo mwafaka kupitia kwa hio mahali.

Mtu yeyote ama kiongozi yeyote anapopata kuongoza wananchi lazima awe ameapishwa ili ahakikishe kwamba anahudumia wananchi ipasavyo.

Wachezaji wanaocheza timu moja, huwa wao wanapendana na kushikamana ili kuboresha timu lao ndio waweze kushinda na kupata kikombe.

Watu wanashangilia wanaonekana wenye kufurahi na kupiga mayowe na videremo. Hawa watu pengine timu yao ambao walikuwa wana support ndio imeshida mechi na ivyo basi wanafuraha isiyokuwa na.

Serikali wamehakikisha kwamba ili wananchi wasiteseke mahali popote ambao wananchi wanapata huduma wamewekea viti ambavyo mwananchi anaweza kukaa na kugonjea uku mwenzake akihudumiwa.

Serikali wamehakikisha kwamba vijana wameweza kupata shughuli ya kufanya kwani vijana wasipopewa shughuli ya kufanya mara nyingi wanakuwa idle na hivyo basi wanaanza kujihusisha mambo mabaya mabaya kama vile matumizi ya mahadarati na hivyo basi serikali wameweza kuleta mchezo mbalimbali ili vijana waweze kufanya.

Mara nyingi watu wanaofanya kazi pamoja wanakuwa na sare aina moja kutofautisha wao na hawa watu ambao wanamhudumia ili waweze kuonekana kwamba wao ni wafanyikazi lazima wawe na sare fulani.

Watu ambao wanafanya kazi tofauti tofauti kwa serikali wamejipanga na wakasimama kwa laini hawa watu ndio watu wanahudumia wananchi na kutekeleza kazi ya wananchi.

Rigathi Gachagua aliweza kuwa naibu wa rais Wiliam Ruto lakini hajamaliza safari yake ya miaka tano na rais Wiliam Ruto.

Watu wowote ambao wanahudumia wananchi siku hizi wanatumia tarakilishi. Tarakilishi limeweza kurahisisha kazi na kuboresha kazi, hivyo basi watu wengi wanaweza hudumiwa kwa muda chache sana.

Rais daktari William Ruto ni rais ambayo anaongoza nchi hii kama rais, nchi ya Kenya. Ni rais ambayo anatekeleza na kuwajibika kazi yake hivyo basi watu wengi wakiwemo wafanyikazi wake wanampenda.

Sawa na wanaume, wanawake pia wanaweza cheza mchezo tofauti tofauti kama vile mchezo wa mpira, mchezo wa kukimbia. Hawa watu lazima pia wapewe nafasi angalau waweze kuonyesha talanta yao.

Mahali tofauti tofauti kuna ukosefu wa njia nzuri haswa wakati wa mvua hivyobasi serikali lazima wawajibike ili waweze kujenga njia mzuri.

Kila panapotolewa huduma kwa watu, serikali wamehakikisha kwamba kuna mahali ambayo mhudumiwa ama mwananchi anawezapata information ama habari na maelekezo ni mahali ndio information desk .

Ili uweze kupata huduma kwa mahali popote ambavyo unaweza kuwa na watu wengi kukuja, lazima uwe umerauka mapema na uende mapema, ili uweze kupata kuhudumiwa wa kwanza.

Watu wana talanta tofauti tofauti ama kipaji tofauti tofauti . Kuna wenye wana uwezo wa kukimbia mita nyingi na kuna wenye wana uwezo wa kucheza mpira. Sasa kila mtu ana talanta tofauti na lazima aweze kuonyesha talanta yake.

wachezaji kutoka timu mbili sare tofauti wanacheza mpira. Mchezo wa mpira huwa ina burundisha sana. Mwenye ako na talanta hii ya mpira ako na uwezo wa kupata kazi kupitia kwa hii mchezo ya mpira.

Mchezo wa voliboli ni mchezo ambao wachezaji wanatumia mikono kinyume na mchezo wa kutumia miguu. Michezo hii pia ni mchezo watu ambao wakona talanta wanapata pesa kupitia hii mchezo na vilevile wanajiburudisha.

Bendera ya Kenya ina rangi nne, rangi nyeusi ambayo inasimamia rangi ya binadamu au waafrika , nyeupe ambayo inasimamia amani, nyekundu ambayo inasimamia damu iliyomwagwa na manjano , rangi ya manjano ambayo inasimamia.

Huduma ya Kenya ni huduma ambalo linasaidia wananchi wa Kenya wengi sana. Naweza kuhudumia watu kwa njia tofauti tofauti, zikiwemo watu wanaokuwa na shida ya stima, shida ya kitambulisho, na wanafunzi wanaotaka kuapply scholarships ama kutafuta ufadhili wa kuwasaidia masomoni.

Rais William Ruto ni raisi wa nchi wa Kenya, ambayo ameweza kuhudumia mbeleni, kama naibu wa raisi wa rais aliyekuwa raisi Uhuru Kenyatta. Sahii yeye ndio rais wa nchi ya Kenya, na anatarajiwa, anatarajia kuongoza nchi miaka kumi.

Timu linashangilia kwa kushinda mchezo waliokuwa wanacheza. Timu wanaposhinda hivi wanapewa tuzo kama vile kikombe cha dhahabu.

Huduma Kenya ni huduma ambao serikali huwa inatoa kwa wananchi. Mara nyingi huduma inapatikana kila mahali. Na ni kitu mzuri sana kwa wananchi kwani wananchi wanapata huduma bila malipo.

Watu wengi wamekutana ili kushuhudia mpira ya mechi ambayo inaendelea. watu wanapokutana na kuangalia mechi wanapata furaha, wanashangilia na vile vile timu mbili timu ambayo wancheza pia, ile timu ambayo itashuinda itapata zawadi.

Kule kwa Huduma kuna viti vingi sana na ndiyo maana wakati kuna wateja wengi ambaye wanataka kuhudumiwa wengine wanaweza kukaa huku wakisubiri na hakuna shida na wanaweza vumilia kwani wao wamekaa bila kusimama.

Tarakilishi inasaidia watu kwa aina nyingi sana, inaweza kurahisisha kazi ambayo ukifanya bila hiyo tarakilishi inaeza kuwa ngumu, na ni rahisi sana kuhudumia watu wakati unatumia tarakilishi.

Mara kwa mara wakati watu wanacheza mpira na ukiangalia mechi pia huwa zinasawia kwa upande zote mbili kila timu huwa inajikaza kisabuni ili kuhakikisha kwamba hawashindwi na hawatafungwa mbao dhidi na wapinzani wao.

Wachezaji wanacheza mpira. Mpira ama mchezo wa mpira una faida mingi katika kuendeleza jamii. Wachezaji wanapata faida isiyohesabika katika uchezaji wa mpira kama vile wanaboresha afya , unaleta utengamano.

Huduma ya Kenya ni pahali ambapo wanaanchi wenye shida tofauti tofauti wanahudumiwa , huduma ya kenya inasaidia wenye wapoteza kitambulisho yao , wenye wanatafuta kitambulisho vile vile wenye wanataka kupata ufadhila , wanafunzi wanaotaka kupata ufadhila kutoka serikali na mambo mengine tofautitofauti huwa inasaidia.

Ni mbinu ambayo serikali inatumiwa kufikisha ujumbe kwa wananchi wake ama raia. Ni mbinu kama vile mkutano. Serikali wanatumia mkutano kuleta umoja wa watu na kufikisha ujumbe ambao wanataka kufikisha.

Viongozi wanapo chukua uongozi wanaapishwa. Hili jambo la kuapisha viongozi ni jambo muhimu sana ambao inasaidia wao kuwajibika na kutekeleza kazi ipasavyo.

Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais William Ruto. Aliweza kuanza safari na mheshimiwa rais William Ruto lakini baadae wakaachana katikati. Kuna sababu nyingi mbona yeye ameachana ama ameweza kutofahamiana kama vile kusema kwamba yeye alikuwa anazingatia ukabila.

Watu kutoka timu mbili tofauti wanacheza mpira. Mpira ina faida nyingi, kama vile huboresha afya, huleta utengamano...

Watu wengi wamekutana, ili kushughulikia jambo ambalo linaendelea. Watu wanapokutana hivi kwa idadi nyingi, wanafurahia, wanapiga story , wanatangamana, na hio ni jambo ambalo linatakikana katika jamii, ili kuleta uhusiano mwema.

Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ni moja wapo wa raisi waliopiti a inchi ya Kenya, na rais ambaye tambulika kwa vitu alivyo vitenda .Inasemekana kuwamba watu wengi walikuwa wanampenda huyo raisi. Ameweza kuongoza nchi ya Kenya kwa miaka kumi, ambaye ni vipindi viwili.